Mheshimiwa Ruto William Samoi pamoja na mkubwa wa Kristo huko wakisimama tena wanacheka sijui kenye wanacheka lakini wanapigiana mastori kidogo sana.

kitambulisho cha nchi la kenya ambaye limeekwa kundukundu, hii inaonyesha kuwa nchi ya kenya ukifika umri wa miaka kumi na nane lazima ukuwe na kitambulisho kama hauna inabidi ukuwe na cheti ya kuzaliwa

Uwanja mkubwa sana ambaye watoto wanachezea mpira wa kandanda, huku team moja wamevaa rangi ya majani, keeper naye amevaa rangi ya samawati huku team ingine wamevaa rangi ya masamba.

Mzee Uhuru anaapa akiwa amebeba juu kitabu cha bibilia huku watu wengi wakisimama ili waangalie yeye chenye anasema kama ni kweli.

Kuna watu wengi wamekutana hapa. Pia kuna askari anamzuia wao. Hawa watu ni wafanyikazi wa serikali, ambaye wanataka wafanye hio kazi, hapa ni benki.

Mheshimiwa wa Uhuru pamoja na mzee ambaye sijui. Kuna watu wengi wamesimama nyuma yao kama vile polisi. Huyu mzee alikua ana.

Mheshimiwa Rais Mzee Uhuru pamoja na mchungaji, wanapiga histori wanazungumza kitu wana smile wanacheka vizuri.

Wachezaji wa kandanda ambao ni timu mbili, mmoja amevaa sare ya buluu huku wengine wamevaa yello . Hii uwanja ni kubwa sana.

Wasichana watatu ambao wanacheza mpira wa netball . Mwingine anataka kurusha mpira uko mwingine anazuia ili huyo msichana mwingine asirushe mpira. Mwingine pia anamvuruta huyo msichana.

Huduma, huduma ya Kenya imerahisisha sana kazi kwa wananchi wa Kenya. Hapo kuna watu watatu ambaye wamesimama mbele ya majengo hio. Mmoja ni polisi wengine ni wananchi wa hio, wananchi wa Kenya.